Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anamsaidia mama mgonjwa kumtolea meno. Anaonekana kuwa ameshika glavu zake na kuweka barakoa ili ajikinge kwa magonjwa mengine.

Kuna mkulima ambaye ananyunyizia dawa kwa shamba lake ili kudhibiti magonjwa ambayo yanaweza kuwa ambayo yanaweza kuadhiri afya ya binadamu.

Hapa ni hospitalini. Tunaona dawa na sindano ambayo iko katika meza, na pia kuna glavu. Dawa hizo ni za kudhibiti usambazaji wa magonjwa mbali mbali katika binadamu.

Mkulima ananyunyizia maji na dawa mahindi yake. Amevalia aproni na pia glavu huku amebeba kifaa cha kunyunyizia maji katika mgongo wake. Na pia amevalia barakoa izuie kuvuta harufu ya kemikali.

Hapa ni choo ambazo zimetengewa kwa wananchi wote. Naona kuna baba ambaye ameingia kwenda kujisaidia huku. Pia inaonekana kuwa ni ya kila mtu kwa sababu imeandikwa hapo juu kuwa ni public toilet.

Haku ni kituo cha afya ambapo kuna mama ambaye amejifungua na pia amemshika mtoto wake katika amelala kitandani tunaona vifaa vya kutumia katika huduma hiyo vimewekwa kando ya kitanda ambacho amekilala

hapa ni mahabarani ambapo kuna muhudumu wa afya na mtoto ambaye amekuja kuhudumiwa.

Mhudumu wa afya wanamhudumia mtoto ambaye anapewa chanjo akiwa ameshikwa na mama yake. Na pia kuna mama ambaye anampiga camera huku mtoto akipewa chanjo yake.

Naona mlinda lango ambaye ananawa mikono yake. Na pia kuna picha ya mtungi ya maji na sabuni. Sana sana ni kama ni kituo cha afya na pia amevalia barakoa.

Mhudumu wa afya anamdunga mtoto , ambaye ameshikwa na mama yake. Inaonekana kuwa wote wako katika kituo cha afya. Mama huyo amemleta mtoto wake ili ahudumiwe.

j Janga la mafuriko limeadhiri vitu kama vile nyumba. Nyumba na vitanda vimesombwa na maji. Pia kuna watu ambao, wako katika maji hayo ambayo yametamba.

Huku ni eneo ambayo mafuriko ilitokea, tunaona watu wawili ambao wanatembea na vifaa vya kujikinga ambayo ni kuni na pia amejifunika, amevaa leso na anatembea katika maji, majini..

Hapa ni kituo cha afya. Namuona daktari na mama mgonjwa ambaye amekuja kutibiwa kwa sababu ya shida ya meno. Pia naona cheti kinacho kiliwekwa kwenye ukutani kinachoonyesha kuwa huku kuna huduma ya meno.

Hapa naona mhudumu wa afya na mgonjwa ambaye amekuja labda kutibiwa. Wote wamevalia barakoa kwenye kufunika pua na midomo yao. Tunaona kuwa mgonjwa amekuja katika kuhudumiwa.

Athari za mafuriko imeathiri pakubwa haswa kwa mifugo ambayo amefungwa karibu na nyumba ambayo hata hakuna vitu ambavyo wanaeza kula, na pia kuna watu ambao wametembea katika majini.